Jengo la kukodi ambalo watu mbalimbali wanakodi, wengine wakifanya biashara ,wengine hata kuishi na familia zao. Jengo hili limebeba vyumba tofauto tofauti. Kuna ambalo lina vyumba viliwi na chumba kimoja.

Ni duka kuu ambalo linauza vyuma na vifaa vya kutumia katika jimu wakati wa kufanya mazoezi. Vyombo hivi ni mbalimbali na aina tofauti.